Mwanamke asiyeeona anavuka barabara kwa kupitia kivuko cha alama ya pundamilia. Ameshika fimbo mkononi inayomsaidia kumuongoza kutoka upande mmoja wa barabara kwenda upande mwingine wa barabara.

Takataka za plastiki, chupa za vioo, makopo na nguo, zimechanganyika na matope, chini ya daraja la mawe, na hivyo kutokuruhusu maji kutembea kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine.

Magari yanayopita nyumba kwa nyumba kukusanya taka na kuzipeleka sehemu husika, zilizotengwa kwa kazi hii, kwa lengo la kuhakikisha mazingira ya mitaa, wilaya na mikoa, ni masafi na salama.